Mwanamke mwenye nywele za kijivu zilizonyooka akiwa amevalia miwani ya macho meusi. Amevalia nguo nyeusi anaonekana kuwa katika ofisi au mazingira ya kitaalamu. Anakaa mbele ya kompyuta kubwa nyeupe huku ameshika kideo kwa mkono wake kuashiria kuwa anafikiria kuna kitu anachokitafuta.